Mwanamke ambaye ni mwanariadha wa mchezo wa kuogelea. Kuogelea ni ujuzi muhimu unaofundishwa shuleni kama sehemu ya elimu ya viungo. Inasaidia kujenga nidhamu, kujiamini na afya njema.

Tarakilishi mbili za mezani zimewekwa juu ya meza, kila moja ikiwa na skrini na kibodi. Eneo hilo linaonekana kuwa kujifunzia labda katika maktaba au maabara ya tarakilishi shuleni.

Bango lina maneno na mshale unaoelekeza upande wa kulia. Bango hili linaweza kuwa linapatikana shuleni. Linaashiria mahali salama pa kukusanyika wakati wa dharura ya moto.

Mtu mwenye ulemavu amekaa kwenye mashua maalum akiendesha kwa kutumia vijiti viwili. Kiti cha magurudumu kimeonekana nyuma yake. Hali hii inaonyesha umuhimu wa elimu na ujuzi katika kuwapa watu wenye ulemavu uwezo wa kujitegemea na kushiriki kikamilifu katika jamii bila kujali changamoto walizo nazo.

Ukurasa wa kitabu unayohusu mahitaji na matakwa ya familia ukieleza na kuonyesha picha za mahitaji muhimu kama chakula, maji na elimu. Ni mienzo ya kufundishia wanafunzi kuhusu maswala ya msingi ya maisha.

Katikati ya uwanja safi, kuna nguzo ya bendera iliyozungukwa na nyasi na miti. Hali hii inaonyesha mazingira yaliyofaa kwa taasisi ya elimu kama shule au vyuo. Mazingira safi na tulivu, ni muhimu kwa mwanafunzi kupata elimu bora.

Simu ya kompyuta yenye skrini na kibodi imewekwa mezani ikionyesha zana za elimu. Kompyuta hizi ni muhimu kwa kujifunza na utafiti shuleni. Zinaweza kutumika kufundisha ujuzi wa teknolojia na kupata maarifa. Hizi ni sehemu muhimu ya maendeleo ya elimu ya kisasa.

Barabara ya ukumbi inaonekana yenye nguzo za chuma ikiwakilishwa jengo la elimu. Milango inaonekana kando inaweza kuwa madarasa au ofisi za shule. Eneo hilo linaonekana kuwa sehemu ya shule au chuo. Hili inaonyesha miundo mbinu inayotumika katika elimu.

Kitabu cha Kifaransa, cha Longhorn, kinatumika shuleni kwa elimu. Kimekusudiwa darasa la nne, na kinafunza lugha. Kinapicha cha watoto wakicheza kamba, hiki ni zana muhimu cha kujifunzia.

Michezo ya soka ya walemavu. Mchezo huu apa wa walemavu fursa ya kujifunza na kujenga ujasiri, ikiwa sehemu ya elimu pana inayozingatia ustawi wa kimwili na kiakili. Hii inasisitiza umuhimu wa elimu wa wote, bila kujali changamoto zao.

Meza ndefu ina kompyuta kadhaa zikiwakilisha vifaa vya elimu. Kila kompyuta ina skrini na kibodi tayari kutumika. Hii inaonyesha darasa la kompyuta au maabara. Hizi ni zana muhimu za kujifunzia teknolojia shuleni.

Jengo la kisasa lenye paa ya kuvutia. Mlango mkuu unaonekana wazi ikionesha jengo la chaasisi muhimu. Muundo huu unaweza kuwa shule, chuo kikuu au kituo cha elimu kikitoa mazingira bora ya kujifunza. Majengo kama haya ni muhimu kwa kuendeleza mfumo wa elimu na kukuza taaluma.

Mwanariadha wa Kenya anashiriki mbio za kiti cha magurudumu uwanjani akionyesha elimu ya michezo. Amevalia jezi yenye maneno Kenya akiwakilisha nchi. Huu ni mfano wa wanariadha wa para athletics wakionyesha uwezo wa binadamu. Ni somo la uvumilivu na kujituma katika michezo.

Wanafunzi wa kike wanashiriki shindano la kuvuta kamba ikionyesha elimu ya michezo. Wamevalia sare za shule wakiwakilisha timu zao. Hii ni shuguli ya michezo inayojenga ushirikiano. Inaonyesha jinsi elimu inavyojumuisha shughuli za nje.

Kitabu cha kompyuta sayansi kinafungua milango ya teknolojia kwa wanafunzi kikiwajengea ujuzi muhimu wa kidijitali kwa maisha yao ya baadae. Kupitia ujifunzaji huu, wanafunzi wanajengewa uwezo wa kufikiria kwa kina, kutatua matatizo na kujiandaa kwa ajira za baadae zinazohitaji ujuzi wa kijidijitali.

Ndani ya darasa, kuna viti na meza za shule zikiwakilisha mazingira ya elimu. Kitabu kimoja kimewekwa juu ya dawati, ukuta una bango la rangi linalowezesha kutumia kufundisha. Hii inaonyesha mazingira halisi ya kujifunzia darasani.